Iliyo katikati ya tunaona ishara ndogo ya mastiri ambayo ina rangi ya kijani kibichi na inaonyesha mshale mrefu wenye rangi ya kijani kibichi ukielekea kushoto mshale una neno high school juu ya mshale wa neno ofisi.

Samson Ojuka mchezaji wa riadha anafanya mazoezi ya kuruka kwa umbali mrefu amevalia shati jeusi kaududa nyeupe na amejitupa chini kwenye mchanga baada ya kuruka.

Wanariadha wawili wameinama kwenye uwanja wa riadha. Mmoja akiwa amevaa shati ya rangi ya machungwa amekaa chini. Mwanariadha mwingine aliyevaa fulana nyekundu na kitambaa cha bluu kwenye macho yake amelala chini.

Mwanamke mwanariadha wa Afrika akiwa amesimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu amevaa jezi nyekundu na nyeupe iliyoandikwa Kenya na amevaa kaptura nyekundu soksi ndefu nyekundu na viatu vyeusi vya michezo, anatumia bakora mbili nyekundu na nyeupe kusaidia kutembea.

Nguzo ndefu za bendera iliyo na rangi nyeupe imewekwa mbele ya bustani ,bustani imejaa nyasi ndogo zilizokatwa vizuri vichaka na miti mirefu . Kuna tanki kubwa la maji , nyeusi.

Mwanamke, Hellen Wawira akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi yenye rangi nyekundu. Amevaa t-shati nyeupe na suruali nyeusi yenye mchoro nyeupe. Ameinamisha kichwa chake kidogo. Anatazama kamera.

Dawati mbili za mbao zimetengenezwa na ubao na stadili na zimekaa mbele ya ukuta uliofumiliwa rangi, dawati la juu lina kifuniko cha mbao kinachofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya waridi.

Mwanariadha akisaidiwa na mwanariadha mwenzake wa kiume wakiwa uwanjani wakiwa wameshikana mikono. Mwanariadha wa kulia amevaa barakoa nyeusi machoni na amevaa jezi nyekundu yenye maandishi. Mwanariadha wa kushoto amevaa jezi ya zambarau yenye maandishi Kenya guide na nambari 67 mbele.

Wanaume wawili wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha. Mwanaume mmoja, amevaa fulana isiyo na mikono, meusi na suruali fupi nyeusi. Ameunganisha na mwanaume mwingine aliye upande wa kulia, ambaye amevaa fulana ya kijani kibichi.

Tunawaona watu watatu wakiwa kwenye muktadha wa uwanjani wanaonekana kujifunza mpira wa kandanda. Ambapo watu wawili ni walemavu hawana mguu mmoja mmoja, mzee aliye katikati anaonekana kuwa kochare.

Mwanamke amevaa shati jekundu na suruali nyeusi, akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi, ameshikilia mguu mmoja juu na anaonekana kuchoka, akionyesha uchovu baada ya zoezi, kuna kufaa cha zoezi ya kuinua uzani.

Sehemu ya nje ya jengo la ghorofa. Ngazi zinapanda kutoka upande wa kushoto wa chini hadi upande wa juu wa kulia na baadhi ya ngazi zinaonekana zikitenganisha sakafu. Kuna ukuta mrefu na urefu unaopandwa kwa kutofahali.

Karatasi ya mitihani, linaonekana kusahihishwa na mwalimu, ambapo watoto wameandika majina yao na kunaonekana michoro miwili, moja inaonyesha jua na mengine inaonyesha Biblia.

Eneo la uwanja wa michezo wa watoto. Hunaonekana kuwa Bado haujatengenezwa. Huna swingyi ya rangi ya nyekundu na nyeupe. Kuna slide ya kijani na manjano. Nyuma ya uwanja huo kuna uzio haujatengenezwa kwa muthari mingi ya magari.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizojaa. Zimepangwa kwa safu zikielekea mbele ya darasa. Kompyuta na skrini nyeusi zimepangwa kwenye safu nyuma ya darasa. Gongi nyeupe na darasa iko upande wa kulia.

Kiti cha wanafunzi na meza iliyounganishwa iliyowekwa kwenye sakafu yenye vigae vya rangi ya kahawia. Kiti hicho kina muundo wa chuma mweusi na sehemu ya mbao yenye rangi ya kahawia. Chini ya kiti kuna sehemu ya kuhifadhi vitu.

Mwanamke mwanariadha Asiya Suluhu anafanya mazoezi ya kuogelea Kwenye mto. Amesimama kwenye mashua ndogo akitabasamu na kuonyesha ishara ya amani, anaonekana akijitayarisha mashua yake huku akiwa amevalia mavazi ya michezo.

Tunaona jumba lenye mabati jekundu ambapo pia huko nyuma tunaona jumba ingine la gorofa ambalo lina bado mabati mekundu, pia kunaonekana kuwa na anga nzuri ya rangi ya kijivu.

Kabati la mbao lenye sehemu nyingi zilizoundwa kuhifadhi vifaa baadhi ya sehemu hizi zimejazwa na vifaa vya ofisi ya shule kama vile faili ya rangi ya samawati, njano na chungwa.

Chumba chenye kompyura nne zilizo pangwa kwenye meza, nyeupe, kila kompyuta, ina skrini nyeusi, kibodi na kipanya, vipokea sauti vya maskio pia vinaonekana vikinginia kwenye skrini, vipo viti vyeupe vilivyopangwa mbele ya kila kompyuta.

Darasa la shule lenye viti vya mbao na meza zinazopangwa kwa mistari. Juu ya meza ya mbele kuna kitabu cha rangi ya chungwa na meza zingine ziko tupu. Ukutani nyuma ya meza kuna bango lenye michoro ya mikono miwili ikifanya kazi ya uandishi.

Meza nyeupe iliyojaa kompyuta na ya binafsi ina vifaa vyake. Kuna skrini nyeusi ya kompyuta ya Dell inayowekwa katikati ya meza. Kwenye skrini kuna vipokea sauti vilivyotundikwa. Kuna bongi nyeusi inayowekwa mbele ya skrini.

Mwanamume mwanariadha, Samson Ojuka, akifanya mazoezi kwenye uwanja wa riadha. Amevaa tishati nyeusi yenye maandishi meupe, katura yenye rangi ya kijivu na viatu vya michezo vya rangi ya kijani njano.

Wachezaji watatu wamevalia jezi ya rangi nyekundu na kijani kibichi, akishikilia mkongojo la kusimama kwenye uwanja wa nyasi wachezaji wa kwanza amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya.

Sehemu ya nje ya jengo lenye paa la vigae vyekundu na kuta za rangi njano. Kuna nguzo kadhaa zinazounga mkono sehemu ya mbele ya jengo hilo. Mbele ya jengo kuna eneo kubwa la nyasi lililokatwa vizuri, likionyesha mwandidi wa kijani kibichi.

Kifuta ubao kilicho na sehemu ya mbao, na kitambaa cheusi, kifutio, kimekaa kwenye kiungo cha ukuta karibu na vigae vyeupe, ukuta wa juu una rangi ya kijani, sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia.

Mwanamke mwanariadha wa kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na amejishikilia kwenye ukingo wa bwawa. Nyuma yake kuna bango lenye nembo ya mwanariadha.

Wakimbiaji wawili wanaonyesha furaha baada ya kumaliza mbio. Mmoja amevaa amevaa kitamba cha samawati kwenye macho yake, fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na suruali fupi nyeusi. Ameinua mikono yake juu kuashiria ushindi.

Sehemu ya juu ya mwili ya mtu aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa shati la kahawia na mistari mieupe, tishati ya kijivu na suruali ya samawati. Juu ya paja lake kuna vitabu tofauti.

Wanariadha watatu wanaotumia bakora kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi . Wamevaa sare tofauti za michezo na mwanaume aliyekatikati amevaa jezi nyekundu, nyeupe na kaptura nyeusi yenye mistari meupe . Anatembea huku akishika mkono yake chini.

Mwanamke, mwanariadha ,anaonekana katika uwanja wa wanariadha ,akipiga mazoezi au kushindana. Amevalia nguo nyeusi na yenye mistari ya nyekundu. Kando yake, kuna uwanja ulio na nyasi ya kijani na imekatwa kwa usawa. Anatumia miguu ya magurudumu, katika mashindano haya.

Mwanariadha anaonekana katika uwanja wa wanariadha kando yake kuna uwanja ulio na nyasi iliyokatwa kwa usahihi, mwanariadha huyu anatumia miguu ya gurudumu katika kukimbia.

Ubao mweupe ulio andikwa, maneno, kwa herufi kubwa, ikiwemo siku, tarehe, na mwezi, na mwaka ulio andikwa, juu yake, kuna bango mbili, zinazo ashiria miezi, tofauti ya mwaka.

Darasa lenye viti vilivyopangwa kwa utaratibu, kando ya viti kuna madirisha ya vioo ambele na nyuma tunaona madawati haya yakiwa ya rangi ya kahawia madawati yametengenezwa kwa mbao na chuma nyeusi.

Sehemu ya nje ya nyumba yenye nyasi iliyopandwa vizuri, nyumba yenyewe ina paa la vigae vya kahawia na kuta zinarangi ya njano na matofali ya mawe, kuna nguzo chache zilizoshikila upeo wa paa.

Wanaume wawili ,wanaojishughulisha katika michezo ya kandanda. Wanatumia miti ya kutembea ,ilhali wana hawana mguu mmoja mmoja. Mwanaume huyu, mmoja amevalia shati ya kijani na kaptura nyeupe. Aliyekando amevalia shati nyekundu na kaptura nyeupe.

Mazingira ya ngavu yenye kijani kibichi ya miti iliyopandwa na iliyorefuka. Chini yake kuna nyasi iliyokatwa kwa usahihi. Bango lilionekana kusimama kati. Bango hili jeupe ni lakupandisha bender. Kando yake kuna tanki iliyo na bango imesimama.

Ubao mweupe ulioandikwa kwa mkono, ubao huo una habari mbalimbali zikiwa zimeandikwa zikiwemo agenda, venue ,date na event. Kwenye ubao kuna ratiba ya matukio pengine ya mashindano ya kuogelea.

Sehemu ya nje ya ghorofa yenye nyasi iliyopandwa vizuri. Ghorofa yenyewe ina paa la vigae vya kahawia na kuta za zina rangi ya njano na matofali ya mawe. Kuna nguzo chache zinazoshikilia upeo wa paa.

Kurasa la kitabu cha kiswahili. Inaonyesha matumizi ya hiki na hivi. Tunaona picha nne, mbili za mzee na mbili za kijana mdogo. Picha ya juu inaongelelea hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri. Kando yake, picha hiyo ingine inasema hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vingi, ukionyesha wingi.

Wanariadha wawili, wa, mwanamme na mwanamke, mwanamke amevaa nguo ya kijani, na amefunikwa macho yake, mwanaume naye amevaa nguo ya njano, na kaptura nyeusi, anaonekana akimsaidia mwanamke kukimbia, kutumia kamba iliyo washikanisha.

Eneo la kuchezea michezo ya watoto, ambao wameonekana kutumia kwa shule au jamii. Katikati kuna kifaa cha kutelezea cha rangi ya kijani na nyekundu, na upande wa kushoto kuna bembea. Nyuma ya vifaa vyi michezo kuna kuta uliopambwa kwa kutumia matairi ya magari.

Kibao cha watoto kinaonesha kuwa watoto wanafaa kucheza kusoma na kukua kwa pamoja limeandikwa kwa kizungu play learn and grow together kando yake kuna picha mbili moja inaonyesha mkono unaoandika kwa kushoto na mwingine ni wa kulia .

Bango zimewekwa kwenye ukuta uliopakwa rangi ya kahawia, bango hizi zimeeleza siku za wiki ikiwemo jumamosi, jumapili, jumatatu, jumanne, ijumaa na alhamisi, kando yake tunaona ubao ulioandikwa herufi.

Wanawake wawili, wakikimbia wakati wa mashindano au mazoezi ya riadha. Wote wawili wamevalia nguo za michezo. Mwanamke aliye mbele, amevaa fulana ya samawati na suruali ya kijivu, huku yule wa pili akiwa amevaa fulani ya samawati.

Eneo la kuchezea la watoto linaonekana kuna vifaa vya kuchezea kama vitakadha na vitu vilivyo na rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani, njano na samawati kando yake kuna nyasi iliyo katakatwa vizuri, nyuma yake tunaona miti wa kijani kibichi uliong'aa na maua ya samawati .

Bango la kusomea lililoandikwa herufi kubwa za alfabeti kutoka a hadi z. Kando yake kuna michoro midogo midogo. Chini ya bango hili kuna eneo lililopambwa vizuri kwa rangi nyeusi na limeandikwa happy .

Mwanariadha Asiya Surudi anaonekana akijifunza kuogelea katika mto wa Oise. Mwanamke huyu amevalia suti jeusi na yenye mistari mieupe. Juu yake amevalia miwani yaliyoeka katika kichwa. Anaonyesha alama za amani katika mkono wake.

Mwanamke aliyevalia sare ya kijani na nyekundu iliyoandikwa Kenya, na kofia nyeusi, amesimama kando ya mto uliojaa maji. Ameshikilia kibao cha samawati kilichoandikwa kwa kiingereza Paris 2025 Qualifier

Mwanariadha, wa kuruka mbali, anayeitwa Samson Ojuka, anaonekana akijitosa katika mazoezi, amevaa shati nyeusi, na kaptura yenye rangi ya kukolea, anaonekana amevaa viatu vya kijani, ameruka, kwa nguvu yake yote.

Jengo refu lenye madirisha mengi. Kando yake kuna manyasi yaliyokatwa kwa usahihi. Jengo hili limetegenezwa kwa mabati na matofali ya ukuta yenye rangi ya kahawia. Madirisha haya na milango inaonekana kuwa ya rangi nyeusi na milango ya samawati.